Katika zizi hili la ng'ombe, kuna ng'ombe wawili waliosimama. Kwenye mabere yao kuna mashine iliyopachikwa. Mashine hii inatumika kukamua maziwa kutoka kwenye ng'ombe hao.

Katika shamba hili la migomba, mwanaume huyu aliyevalia kofia amesimama. Anaonekana kushikilia mkungu wa ndizi ambao ushageuka rangi ya manjano. Hivi ni kumaanisha kwamba ndizi hii iko tayari kukatwa.

Latika shamba hili la migomba, mwanaume huyu, anaonekana kuchunguza mkungu huu wa ndizi, kuna matawi ya migomba hii ambayo yanaonekana kuwa yamenyauka na mengine ambayo ni ya rangi ya kijani.

Katika soko hii, mwanamme huyu ameinua mkungu wa ndizi kuna mwanamke aliye kando yake, na upande huu mwingine kuna gari ambayo iliyo mlango wazi, mbele yake kuna mikungu ingine ya ndizi.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna kituo cha kukunywa maji. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamesimama. Mmoja wao amelala chini. Wako na tagi kwenye masikio yao ambayo ni za rangi manjano.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna gunia ambayo imewekwa chini, na ina maandishi na mchoro wa ng'ombe. Kuna nyasi iliyo chini, na ng'ombe hawa wana onekana kula. Kwenye sikio zao, wako na tagi.

Ng'ombe huyu amefungiwa kwenye zizi. Mtu huyu aliyechuchumaa amevalia viatu vya mvua au vya matope. Anakamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu kuingia kwenye ndoo hiyo.

Katika eneo hilo kunaonekana kuwa na shamba la migomba. Wanawake hawa wawili wamesimama, mmoja wao anakata mkunga wa ndizi huku mwingine ameushikilia chinina amembeba mtoto mgongoni. Nyuma yao kuna mikunga ya ndizi iliyo chini.

Kituo hiki, kinaonekana kuwa kiwanda ya maziwa. Wanaume hawa wawili wameshikilia vyombo vya kushafirishia maziwa, mmoja wao anamwaga maziwa kutoka kwa chombo hiki hadi kwenye kifaa hiki kingine. Kuna watu waliosimama nje.

Ng'ombe hawa wanne wanaonekana kuchakura kwenye pipa hii, mmoja wao ameinua kichwa yake juu. Ng'ombe hawa wote wana pembe, mmoja wao ni wa rangi nyeusi, wawili ni wa rangi nyeupe na mmoja ni wa rangi ya hudhurungi.

Juu ya ndoo hizi ndogo, kuna ndoo ambazo ni za kuweka maziwa. Mtu huyu aliyevalia kofia ya plastiki anaonekana kumwaga maziwa ndani ya ndoo hizi kwa ajili ya kusarifirishwa. Kuna uwanja ulio kando.

Ndani ya chumba hiki, kuna mikungu ya ndizi ambayo imepangwa kwenye kona. Kuna ndizi ambazo ziko ndani ya kreti hii. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za rangi ya manjano hivi kumaanisha viko tayari kuliwa.